Ofisini kuna tarakilishi. Nyuma ya tarakilishi kuna mandishi kuonyesha kuwa mtandao unatumika katika sababu za kielimu peke. Kando kuna kikombe kimebeba kalamu nyingi. Kuna mashine ya komputa. Kuna kiti cha kuzunguka. Juu ya kiti, kuna jaketi. Kando kuna chupa za kubeba maji na chai. Kuna kiti cha mbao kando.

Mwanariadha mlemavu anaonekana akiwa katika traki, amevalia jezi la kenya, anakimbia akiwa katika kiti cha magurudumu. Nyuma yake kuna mashabiki wachache katika uwa. Uwa ni la rangi ya samawati.

Sehemu ya darasa, kuna madawati na viti vya wanafunzi kuketi, juu ya madawati kuna makaratasi ya mitihani, kuna ukuta na kuna bango katika ukuta, kuna pazia katika dirisha mbili.

Wanariadha wakiwa katika kiwanja. Mwanariadha wa kwanza anaelekea kushinda, amevalia jezi la Kenya na jina Kimani. Kuna wengine wanamfuata karibu, wakiwa na jezi moja la Santos na lingine la Nissan.

Sehemu ya jengo la shule, jengo ni la gorofa tatu, jengo hili limeonyeshwa kwa corner moja na kando yake kuna mmea au maua.

Wakenya wa asili ya kimasai wanawake watatu wameketi kwenye kiti cha magurudumu kuna wanaume watatu ambao wamesimama mmoja wa wale ambao wameketi amebeba bendera ya Kenya Wakiwa katika ua.

Shule ya gorofa tatu, kuna milango ya kuingia katika madarasa katika kona moja, kuna vyuma vinaonekana mbele ya haya madarasa, kuna vyuma mbele ya balikoni zote tatu, kuna njia imetengenezwa kuingia katiaka madarasa na kando yake kuna mimea imepandwa.

Wanariadha wawili, mmoja kuna maelezo ni Samuel Mushai ni mkenya na amezaliwa mwaka wa 1989,kuna mwelekezi wake Jane Kipchumba, wako ughani wakifanya mazoezi.

Mlango wa mbao. Kuna bango limeandikwa maabara ya kemia, maabara ya bioyolojia. Kuna bango ambalo limeharibika na haliwezi kusomeka vizuri.